Huyu ambaye ameinama kuna mahindi zenye zimewekwa chini. Tena tunaona kuna vitu za kutembelea ama vitu kama viboko zenye zimeekwa juu ya hizi mahindi. Mtu ambaye ameishika mahindi ameishika mahindi yenye imeharibika anaonekana kuonekana ama kutaka kuonyesha kwa picha.

Hii ni ndizi. Kuna mama kando wamesimama nyuma ya ndizi wakiwa wanauza. Huenda wameleta vitu vyao hapa kwa ndizi ili waweze kuuza. Hapa kuna tofauti tofauti za ndizi wameweka pale ili wakikishe wameuza.

Tumeonyeshwa ng'ombe ambao wako juu tena kando ya huyu mtu Kuna vitu kama hii ng'ombe wanakula ni vitu kama chakula.

Ndizi, Kuna ndizi imeekelewa chini kuna zenye zimeekelewa trei ya mikate zenye zimeiva vizuri, zilizo chini tunaona kuna zenye zimeiva vizuri ,kuna zenye bado ni mbichi na tunaona kuna zenye karibu zinaiva vizuri.

Hapa ni kwa darasa. Darasa hili kuna viti nyingi za wanafunzi. Halafu pale nyuma kuna kibao ambayo ni nyekundu. Pale, hakuna wanafunzi yeyote, huenda wametoka nje ama wako nyumbani. Ni kusafi na maviti zimepangwa kwa laini zinazofaa.

Hapa ni shamba. Shamba hapa ni kuna nimeona ni ndizi, shamba la ndizi. Kuna ndizi mbili refu hapa ambayo imeiva, iko tayari kupelekwa soko. Alafu nyumake kuna ndizi ambayo bado hali iko bado ikae hadi siku itakapoiva.

Ndizi ambazo zinaonyeshana matawi kubwa kubwa sana. Ni shamba ya ndizi na matawi inayoonekana ni ya ndizi na kuna zenye ziko kwa mbali sana kuonyesha hili ni shamba kubwa na lina mmea mmoja tu.

Ambaye ameshikila ndizi ameshikilia ndizi yenye ametoa maganda alafu kwa mkono mwingine ameshikilia maganda ya hio ndizi, juu ya meza kuna ndizi pia mbichi na tena tunaona kuna sahani ilio juu ya meza.

Hii hapa ni shamba ya mahindi. Mimea hizi zenye zinaonekana hapa ni mimea za mahindi. Tunaona mahindi zenye zimekauka sana ni ile tu hazijatolewa kwa shamba tena tunaona kando kidogo kuna miti mirefu iliyosimama.

Shamba, kuna mimea zilizoonekana vizuri kwa hili shamba, shamba yenye iko na udongo nyekundu, ni shamba ya mimea ya mahindi. Mahindi bado mdogo sana ni changa, tena tunaona kuna nyasi zilizo kando na mbele kabisaa tunaona kuna mti zile refu refu.

Watu ambao tunavyoona mmoja wao anaonekana kupanda ndizi. Tena kuna ndizi mbili zilizo kando zinaonekana tu zimepandwa tu saa hii kuna watoto ambao wana kazi, watoto wachanga wanasimama wakiwaangalia tena tunaona kuna kitu kama bodaboda imepakiwa kando.

Mama huyu ambaye amevalia nguo nyeupe amefunga kichwa yake, ameifungua galani moja ya maziwa, halafu ameishikilia kitu kimoja kwa mkono yake, anaonekana kupima maziwa zilizo ndani ya hii galani.

Ngo'mbe huyu amefunga miguu zake zote mbili za nyuma kuna iliyo kando. Pia ngo'mbe yenye inafanana na hiyo gari imefungwa pia miguu za nyuma. Iliyokaribu sana titi lake zote zimewekwa mashini na hiyo mashini kutoka kwa mahali na inaenda kwa mahali pia.

Hizi ni mimea za ndizi. Tumeonyeshwa ndizi yenye bado ni mbichi sana imezaa ni kama tu ni ndizi yenye imezaa tu. Hii ndizi bado ni konde konde, hazijakomaa. Matawi zake bado ni kubwa kubwa.

Hizi ni ndizi tatu ambazo zimepangwa vizuri ,ya kwanza ikiwa kubwa kidogo tena hii ya pili ikiwa katikati kuna yenye imeiva kiasi na iliyo kando inaonekana kuwa ndogo kiasi kuliko zingine.

Hapa pamefungwa na kitu ndogo kama kitu mfereji yenye imefungwa kandokando. Wamepanga laini wanaonekana kunyunyiziwa dawa. Kuna mtu ambaye amesimama karibu na hawa ng'ombe. Ameshikilia paipu na kunyunyizia hawa dawa.

Ngo'mbe ya aina aina imesimama pale katikati chumba yao alfu ametumia mashini ama tekinolochia hasa hili kukama ametumia mashini manake uenda ngo'mbe ni mingi na tena mashini huwa inasaidia kuharakisha kazi.

Mtu huyu ambaye ako kwa shamba ameshikilia mahindi yenye ametoa amedondoa tena kuna mahindi zingine zilizo kuna yenye ametoa iko kwa miti kuna mahindi mingi zenye zinaonekana kwa hapa ni shamba ya mahindi.

Hizi ni mitungi za maziwa, maziwa ambayo zimebebwa pale, hapo kuna mwanaumme mmoja amevaa koti lake nyeupe yeye anaweza kuwa yeye ndio anapima maziwa alafu tena kuna mwingine hapo anaandika, anaandika litre kwa kila mtungi ambayo maziwa imebeba.

Hapa ni shamba kwa ndizi, ndizi haya inaonyesha kua imekauka, manake imekauka kwa sababu ya maji mingi ama jua mingi ambayo husababisha ndizi kuharibika. Alafu tena kwa saa hizi haiwezi tena kutoa matunda.

Ndizi hizi zenye zimepangwa zenye zinaonekana kutoshana kila kitu kwa ipana, kwa urefu tena kuna zote ziko mbichi zimefungwa vizuri sana kana kwamba zinangoja kuchukuliwa ama zinangoja kununuliwa na watu.

Hapa ni katikati la hosipitali . Mbele yake kuna, kuna mkubwa wao ambeya amevaa koti lake nyeupe alafu kuna wamekaa pale waskilize inaeza kuwa na wafanyakazi wenzake ama watu wameenda pale yeye anakuwa anawaelimisha.

Hii ambayo ni shamba kubwa sana, tunaona kabisaa imeenda kabisa hadi mbele, inaonekana vizuri, ni shamba ya mimea ya ndizi bado ni chamga sana, zinaonekana tu kupandwa, tena tunaona paipu zenye zimeemda chini na zinakaa vitu za paipu za maji.

Baba mmoja ambaye ameinama halafu pale kuna ngombe aliyekuwa na matiti kubwa huenda hii ngombe ni ya maziwa huyu baba ameinama akichota maziwa yake ikiingilia katika hiyo ndoo.

Kuna mchanganyiko iliyo kwa sufuria ya kutengeneza keki na kuna maziwa zilizo mwagiwa ziko juu na kuna mikono mbili zinaonekana zimeshika kijiko zikitaka kukoroga na kuna kijiko iliyowekelewa kando.

Hizi ni ndizi zenye zimekaa kuharibika ama kukufa ama kukuwa na changamoto fulani. Vile tunavyoona juu inaonekana kuchomeka kwa tawi zilizo juu tena tunaona ni ndizi. Kuna zenye ziko kando kidogo bado ndogo zinakaa tu sawa.

Mtu huyu mwenye anaonekana kuleta ndizi ameshikilia ndizi moja kubwa sana juu anataka kuipanga ama anataka kuiweka mahali kuna zingine kuna ndizi zenye zimepangwa mingi sana chini kuna mama mwenye ako kando pia ameinama karibu na hii ndizi kuna gari yenye imefunguliwa karibu na hii ndizi pia.

Hii yenye imeshika ndizi, imeshika ndizi yenye imefunguliwa, ni ndizi mbichi, na imefunguliwa tu ikiwa hivo, tena tunaona hii si ndizi sawa kabisaa, tunaona kuna mahali inakaa kuharibika, zilizoonekana tena juu ya meza tunaona si ndizi zenye ziko sawa.

Huyu naye ameinama karibu na m ngo'mbe mwenye amefungwa mikuu zake zote mbili za nyuma amewekelea ndoo katikati anashikilia titi la ngo'mbe anakamua ngo'mbe kuna ngo'mbe anaonekana upande kidogo tu akitembea kando kidogo.

Hapa ni katikati ya nyumba ya ngombe. Kuna mangombe aina color tofauti tofauti pale wakikula. Hapo katikati kuna watu. Kuna mwanaume amevaa nguo yake nyeusi akipita, alafu kuna mingi ya kando tofauti tofauti.

Kuna mwenye anainama amepigwa pichaa kutoka chini ameshikilia ndizi iliyo juu yake miti ya ndizi bado iko tu kwa shamba hii ndizi yenye imekoma lakini bado ni mbichi haijaiva alafu kando yake kidogo tunaona miti ingine ya ndizi.

Hizi ni mimea, hapa ni ndizi yenye jaijakomaa, bado ni mbichi sana, bado ni konde konde, tena kuna matawi zilizo karibu na hili ndizi, tena tunavyoiona kuna ndizi zenye ziko kando pia zinaonekana kwa umbali. Ndizi inaeza saidia kwa vitu mingi sana, inaeza kuwa ni biashara inaeza kuwa ni chakula pia.

Ndizi mingi sana zenye zinakaa kutoshana, kubwa kubwa bado ni mbichi zimepangwa vizuri, mbali kidogo kuna watu ambao wanakaa kusimama ama kutembea . Hizi ni ndizi zenye zinaweza kuwa zinaongoja lori ichukue ama zinangoja watu wa kununua.

Imefungwa vizuri sana hizi kuna nyasi zenye zimeanguka pia chini, inaonekana ni kama kuna mtu mwenye anaendelea kufangia. Tena kando ya hizi nyasi bado ni mbichi zinaonekana tu zimefika saa hii, kuna nyasi zenye zimekauka kuonyesha ni za kitambo kiasi.

Huyu mtu mwenye ameinama karibu na huyu ng'ombe, ng'ombe pia amesimama tu afanyie anything , kana kwamba anaelewa chenye inaendelea, ameweka ndoo hapo chini ya huyu ngombe, anaonkekana anakamua huyu ng'ombe, alafu pia tunaona kuna maziwa zinaoka kwa titi.

Hapa tunaonyeshwa ndizi. Ndizi zenyewe zimewekwa chini, zimekaa kwani kama zinapanga laini. Bado tu ni ndizi mbichi. Kuna mama mwenye ana, inaonekana ni kama anataka kuchuna ndizi moja. Tena tunaona kuna wengine ambao wako huko mbele. Inaonekana hizi ndizi ni za kuuza ama ni za kungoja gari ichukue mahali.

Kitu ya kutolea mafuta. Tunaona kuna mafuta mengi sana zenye zimejaa hapo kwa hii kitu. Hii mafuta inaweza tumiwa kuweka mboga. Watu wengine wanaweza kula, unaweza tumia tena kutengenezea maziwa lala. Tunaona kuna kijiko iliyoingizwa ndani.

Kwa hii picha tunaona ndizi, ndizi hii imefungwa kwa karatasi. Mandizi hizi kuna ndizi mbili ambapo iko katikati ya shamba imeekwa kwa karatasi hii na mwenyewe akihakikisha kua isipatwe na maji mingi isiweze kuoza.

Ameinama katikati ya hii shamba. anaonekana kupiga picha ameinamwa kwa, kwa mimea zenye zinaonekana sioneakana vizuri ni mimmea aina gani. Kando yake kuna mahindi na upande ingine pia kuna mahindi.

Ndizi refu sana yenye iko karibu kufika chini, ni kubwa sana na inakaa imekomaa vile tunavyoona kuanzia huko juu kuna miti imewekelewa ili isaidie isianguke, kando kidogo tunaona kuna miti zingine. Ndizi ni chakula, ndizi biashara na ndizi tena inaeza kuletea pesa mingi.

Huyu mwenye anakaa mama wa biashara, amevalia kitu mbele yake. Ameshikilia ndizi hii iliyo juu ya mti bado, ameshikilia kana kwamba anataka kuona kama imekomaa ama ni kama ameshika ndizi ili apigwe picha. Kando yake ni ndizi mingine kuna ndogo sana zenye zimemea tu.

Tunaona gari, gari iliyonekana kidogo gari nyeupe. Juu ya hili gari enye imeonekana kidogo kuna ndizi zilizo juu, kuna ndizi mbichi tena zilizoekelewa juu la hili gari na tena kuna matawi.

Hapa tunaona kuna kitu yenye imetandikwa chini kubwa sana, halafu hizo vitu kuna vitu zimewekwa juu, kuna mtu ambaye amesimama juu ni kana kwamba anaikusanya ama anaiweka hizo vitu zikae huko juu zitandikwe vizuri, kando kuna watu ambao wamesimama pia.

Ng'ombe hawa ambao wamefungwa pande ingine na kuna wenye wamefungwa pia upande ingine, tunaona wote wanakula nyasi walio upande mmoja wote wanakula chakula yao wametoa shingo nje, wale kwa upande ingine tunaona wamesimama tu hawakuli.